Sehemu ya darasa iliyo na watu sita, miongoni mwa watu hao kuna mtoto aliyevaa shati la rangi ya kijani, huku ameshika kifani cha mdomo, pembeni ya mtoto huyo kuna mtu aliyevaa koti jeupe, ameshika mswaki aliyouweka kwenye kifani hicho.

Wafanyakazi wawili wa afya kitengo cha meno, mmoja amevaa koti jeupe na mwingine la bluu. Wote wamevaa barakoa na glavu wakimchunguza mtu mdomoni aliyewekewa kitambaa cha bluu kifuani.

Sehemu ya jengo la hospitali, lenye rangi nyeupe, kukiwa na watu wamekaa wakisubiri huduma. Yupo nesi aliyevaa sare zenye rangi nyeupe, akisoma karatasi na pembeni yake kuna mtu aliyebeba begi mgongoni, amesimama.

Mfanyakazi wa idara ya afya aliyevaa koti lenye rangi nyeupe akiwa ofisini, juu ya meza kuna tarakilishi mpakatu, nyuma yake kuna kabati lenye vitabu vilivyopangwa pia shingoni amevaa mashine ya kupimia.

Watoa huduma ya afya wawili, mmoja akiwa amevaa koti lenye rangi nyeupe na glavu akiwa ameshika mkono wa mtu anayemuhudumia. Juu ya meza kuna maboksi yenye dawa na ya vifaa tiba.

Sehemu ya wodi iliyo na rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na mama aliyekaa juu ya kitanda huku ameshika mtoto aliyevaa sweta na kofia vyenye rangi nyeupe, pia amemfunika blanketi lililo na rangi ya pinki, nyuma ya mama huyu kuna chandarua kilicho na rangi nyeupe.

Chumba maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na mashine yenye mtoto mdogo, aliyefungwa bandeji miguuni na kichwani amebandikwa plasta. Pia kuna mtu akimuhudumia mtoto, na juu ya mashine kuna jarada.

Mtoto aliyefunikwa nguo yenye rangi nyeupe na amewekewa mpira mdomoni, huku wafanyakazi wawili wa idara ya afya waliovaa barakoa nyeupe na sare zao za rangi ya kijani wakimchunguza mtoto.

Dawa nyingi za asili hutokana na mimea ambayo majani ,mizizi au magome hutumika kutengeneza dawa hizo. Magonjwa mbalimbali ya binadamu na wanyama huweza kutibiwa kwa dawa za asili.

Meza iliyo na mabakuli juu yake, yaliyo na dawa za asili za aina mbalimbali, ambazo hutumiwa kutibu magonjwa; pia kuna mikono ya mtu aliyeshika baadhi ya dawa hizo.

Mimea aina ya alovera au chubiri iliyoota katika ardhi, alovera hutumika kama dawa ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, majani yake ndio yanayochumwa na kutengenezwa dawa.

Makopo na chupa zenye rangi ya kahawia na kijani, ni vifungashio vilivyotumiwa kuhifadhia dawa za asili. Jina la dawa na maelekezo ya namna ya kutumia yameandikwa kwenye karatasi iliyo fungwa katika chupa au kopo la dawa.